Gari la kubebea magari lenye kitanda tambarare la samawati ambalo limeegeshwa katika chumba ambacho kinakaa kuwa kampuni ya kutengeneza magari.

Nyumba za kisasa ambayo moja ni ya rangi ya manjano ambayo iko na madirisha kubwa ya kisasa na kuna wateja wanaoishi ndani ya nyumba. Kuna lango kuu la rangi nyeusi na kuna ukuta ambao umezunguka nyumba hizo mbili.